Hii ni dawa kwa ajili ya kutibu maradhi ya wanyama, dawa hii ni mahususi kwa ajili ya mbwa pamoja na paka na uhakikisha afya bora kwa wanyama hao.

Duka kwa ajili ya uuzaji wa madawa ya wanyama. Wanyama kama vile: kuku, mbuzi, kondoo, ng'ombe wanapata matibabu kutoka katika hizi dawa.

Hii ni dawa kwa ajili ya matibabu ya wanyama, dawa hii ni maalumu kwa ajili ya ng'ombe, ng'ombe hutibiwa maradhi mbalimbali na dawa hii.

Hili ni eneo ambapo dawa mbalimbali kwa ajili ya mifugo zinapatikana, dawa hizi hutibu maradhi mbalimbali ya wanyama.

Hii ni dawa maalumu, kwa ajili ya kutibu maradhi mbalimbali ya ng’ombe, ng’ombe hupata afya bora.

Hii ni dawa maalumu. Dawa hii hutumika kama chanjo kwa ajili ya wanyama wa aina mbalimabli kama vile: mbwa, ng'ombe, mbuzi.

Hii ni dawa kwa ajili ya kutibu maradhi ya wanyama. Wanyama kama vile: ng'ombe, kondoo, mbuzi wanatumia dawa hii kuhakikisha afya bora.

Hii ni dawa ambayo inatibu maradhi mbalimbali ya wanyama. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya magonjwa ya ng'ombe.

Hii ni dawa kwa ajili ya kutibu maradhi mbalimbali. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu wanyama kama vile ng'ombe.

Hili ni duka kwa ajili ya uuzaji wa madawa mbalimbali ya wanyama. Wanyama hupata tiba kutoka katika dawa hizi.

Hii ni dawa kwa ajili ya kutibu maradhi mbalimbali ya kuku. Kuku hutibiwa na kuwa na afya nzuri katika ukuaji wake.

Hili ni duka. Duka hili linauza dawa mbalimbali kwa ajili ya mifugo. Hapa kuna dawa kwa ajili ya kuku pamoja na mbwa.

Duka kubwa kwa ajili ya uuzaji wa dawa mbalimbali za mifugo. Wanyama tofautitofauti hupata dawa kutoka katika maduka kama haya.

Hili ni duka kubwa. Duka hili linauza mbegu pamoja na madawa kwa ajili ya wanyama. Mtoa huduma yupo akikagua dawa hizi.

Hili ni duka kwa ajili ya uuzaji wa dawa mbalimbali za mifugo, wadau wa mifugo wapo katika duka hili kwa ajili ya kupata elimu ya dawa.

Hii ni dawa inayotibu maradhi mbalimbali kwa ajili ya wanyama dawa hii ni spesho kwa ajili ya maradhi ya ng'ombe, ng'ombe hutibiwa na kuwa na afya nzuri.

Hizi ni mbegu za kisasa kwa ajili ya mazao watoa huduma wapo wakifurahia mbegu hizi. Mbegu hizi huhakikisha mazao yanakuwa bora na kwa wingi.

Hizi ni mbolea za kisasa, mbolea hizi ni kwa ajili ya mazao ya nyanya na vitunguu, mbolea hizi kuhakikisha virutubisho vinapatikana kwenye ardhi kwa ajili ya dunia hii.

Hii ni dawa ya kutibu maradhi mbalimbali ya wanyama, dawa hii hutumiwa na wanyama kama vile ng'ombe, mbuzi pamoja na ngamia.

Hii ni dawa kwa ajili ya kutibu maradhi ya wanyama, kama vile mbwa na paka. Dawa hii huhakikisha maendeleo bora ya wanyama.

Hii ni dawa kwaajili ya kutibu maradhi mbalimbali ya wanyama, dawa hii ni mahususi kwaajili ya mbwa hivyo hutibu magonjwa mbalimbali ya mbwa.

Hili ni eneo la taka, taka hizi huchukuliwa kama mbolea kwa ajili ya kuhudumia ardhi ya shamba, Watoa huduma wapo wakichambua takataka na kuacha mbolea.

Hili ni zao la vitunguu maji, wakulima baada ya kuvuna vitunguu hivi tayari wanavipakia kwenye gari kwa ajili ya kupeleka sokoni.

Hii ni shamba la maparachichi, wakulima baada ya uvunaji wa parachichi hizi, wamezipakia katika vyombo vya plastiki tayari kupelekwa sokoni.

Hawa ni wakulima wa zao la kahawa baada ya mavuno, wakulima wanarundika kahawa sehemu moja kwa ajili ya kuzichambua tayari kupeleka kiwandani.

Hili ni eneo ambapo ndizi zinauzwa, wakulima baada ya mavuno wameleta mikungu hii ya ndizi kwa ajili ya uuzaji.

Hili ni shamba kubwa kwa ajili ya zao la pilipli, mkulima yupo katika mavuno ya pilipili hizi pilipili zilizobora kabisa.

Hili ni shamba kubwa la zao la viazi mviringo, viazi mviringo baada ya kuvunwa vimerundikwa sehemu moja tayari kwa kupakiwa kwenye magunia na kupelekwa sokoni.

Hili ni shamba kubwa la zao la vitunguu maji, mkulima yupo katika ukaguzi wa maendeleo ya shamba lake, shamba hili hutoa mazao mengi.

Hili ni shamba kwa ajili ya zao la nyanya, wakulima wapo shambani hapa kwaajili ya kuhudumia miche ya nyanya ili ikuwe katika ubora.

Mkulima wa zao la mahindi, baada ya kuvuna mahindi yake ameyaanika juani, na sasa anathibitisha ubora wa mahindi haya.

Hawa ni wakulima wa zao la nanasi, hapa wapo katika hatua ya uvunaji. Wakulima hawa wamepakia nanasi zao katika makontena ya plastiki.

Hili ni eneo ambapo wakulima baada ya mavuno, wanapakia nyanya kwenye vyombo vya plastiki tayari kupeleka sokoni.

Hili ni shamba kubwa kwa ajili ya zao la vitunguu maji, miche ya vitunguu maji imestawi kwa ubora.

Hawa ni wakulima wa zao la kahawa, baada ya mavuno kahawa zipo tayari kwa ajili ya kuchambuliwa na kupelekwa viwandani.

Hili ni shamba la kahawa, mkulima yupo katika hatua za uvunaji wa kahawa zilizokomaa, kahawa zilizokomaa huchambuliwa na kupakiwa kwenye magunia.

Hawa ni wakulima wa zao na kahawa baada ya mavuno, wakulima hawa wapo tayari kwa ajili ya kuchambua kahawa tayari kupeleka sokoni.

Hili ni shamba kubwa la mahindi, mkulima baada ya mavuno amekusanya mahindi haya na kuyaanika juani kwa ajili ya kuyapakia kwenye magunia.

Hili ni shamba kubwa la chai, shamba hili lipo tayari na limestawi kwa ubora, wakulima wa zao la chai wapo katika hatua ya uvunaji.

Hili ni shamba kubwa la mahindi, wakulima wamejikusanya kwa pamoja kwa ajili ya kuvuna mahindi, kwa ajili ya kupeleka sokoni.

Hili ni shamba kubwa la zao la nanasi, mkulima yupo katika hatua ya uvunaji wa nanasi hizi, nanasi ni bora na zenye afya nzuri.

Hili ni shamba kubwa la viazi vitamu, wakulima wapo katika harakati za uvunaji. Viazi vilivyovunwa tayari vimepakiwa kwenye makontena ya plastiki.

Hili ni shamba kubwa la kahawa mkulima yupo kwa ajili ya kuvuna kahawa zilizokomaa. Kahawa zilizokomaa huwekwa kwenye magunia safi na kupelekwa kiwandani.

Hili ni shamba kubwa la zao la ndizi. Mkulima yupo akifurahia ndizi hizi kwa kustawi vizuri.

Hili ni shamba kubwa la zao la nyanya, miche ya nyanya iliyopangiliwa vizuri ipo tayari na afya njema kwa ajili ya utoaji wa matunda ya nyanya.

Hili ni shamba kubwa la mahindi. Mkulima yupo katika hatua za uvunaji wa mahindi hayo. Baada ya kuvunwa mahindi yanapakiwa kwenye magunia.

Hili ni shamba mchanganyiko shamba hili lina mazao ya aina mbalimbali hapa kuna mipapai kuna, miparachichi kuna migomba katika shamba hili lenye ustawi mzuri.

Hili ni shamba kubwa kwa ajili ya viazi mviringo, wakulima wapo katika hatua ya kupakia viazi mviringo kwenye magunia tayari kwa kupeleka sokoni.

Hili ni shamba kubwa la vitunguu maji, vitunguu vipo tayari kwa ajili ya kuvunwa, vitunguu hivi ni vyenye kustawi vizuri.

Hili ni shamba kubwa la viazi mviringo. Wakulima baada ya mavuno wamekusanya viazi mviringo sehemu moja kwa ajili ya kuvipakia kwenye magunia.

Hili ni shamba kubwa la zao la ndizi, mkulima yupo katika mavuno ya zao la ndizi, mkungu wa ndizi ni wenye afya bora na uliostawi vizuri.

Wakulima wa zao la mbogamboga baada ya mavuno, tayari wamepakia mbogamboga hizi kwenye vyombo vya plastiki, kwa ajili ya kupeleka sokoni.

Hili ni shamba kubwa, kwa ajili ya zao la viazi mviringo. Mkulima baada ya mavuno yupo tayari kwa ajili ya kupeleka viazi hivi sokoni.

Hili ni shamba kubwa kwa ajili ya zao la mbogamboga, mbogamboga za aina mbalimbali zimestawi na ni bora.

Hili ni shamba kubwa la mananasi, wakulima baada ya mavuno wako wakipakia nanasi hizi kwenye vyombo vya plastiki tayari kupeleka sokoni.

H ili ni eneo ambapo wakulima wameweka mahindi baada ya kuyavuna, mahindi haya yameandikwa juani tayari kwa kupatiwa kwenye magunia kupelekwa kiwandani.

Hili ni shamba kubwa la zao la ndizi, migomba yenye afya tayari imetoa mikungu ya ndizi iliyo bora.

Hili ni shamba kubwa la zao la vitunguu maji, wakulima wa vitunguu maji wapo tayari kwa ajili ya kuvuna vitunguu hivi na kuvipakia kwenye magunia.

Hili ni shamba kubwa la zao la nyanya nyanya zilizovunwa na kupakiwa kwenye makontena ya plastiki, tayari kwa aajili ya kupelekwa sokoni.

Hili ni shamba kubwa; shamba hili lina mazao mchanganyiko. Hapa kuna matikiti maji pamoja na mahindi. Matikiti yamekomaa na yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa.

Hili ni eneo ambapo wakulima wa zao la mahindi, wamekusanya mahindi sehemu moja, kwa ajili ya kuyapakia kwenye magunia na kupeleka sokoni.

Hili ni shamba kubwa la nyanya, mkulima baada ya kuvuna nyanya zilizokomaa, tayari amezipakia kwenye ndoo ndogo kwa ajili ya matumizi.

Hili ni shamba kubwa la viazi mviringo wakulima wapo katika uvunaji wa viazi hivi, viazi vyenye ubora wa hali ya juu tayari kwa matumizi.

Hawa ni wakulima wa zao la kawaha. Baada ya kuvuna kawaha hizi wapo tayari kwa ajili ya kuzichambua. Baada ya kuchambua kahawa hizo hupeleka sokoni.

Hizi ni karoti ambazo tayari zimeshavunwa, mkulima baada ya mavuno yupo tayari kwajili ya kupakia karoti hizi na kuzipeleka sokoni.

Hili ni zao la viazi mviringo, wakulima wapo katika hatua ya upakiaji wa viazi hivi kwenye magunia. Baada ya kupakiwa viazi hivi hupelekwa sokoni.

hili ni shamba kubwa, kwa ajili ya zao la nyanya, miche ya nyanya iliyostawi vizuri na kutoa matunda ya nyanya yaliyo bora.

Hili ni shamba kubwa la zao la mapapai, mapapai yaliyostawi yanaonekana katika shamba hili.

Hili ni eneo ambapo wakulima wa zao la mahindi, wanaanika mahindi haya kwajili ya kuyakausha tayari kwa kuyapeleka kiwandani.

Hili ni shamba kubwa la zao la kabichi, mkulima yupo akihudumia shamba hili, kabichi zime stawi vizuri tayari kwa kuvunwa.

Wakulima wa zao la karanga, hapa baada ya mavuno. Wapo tayari kwa ajili ya kuchambua karanga hizi na kuzipeleka sokoni.

Hili ni shamba kwa ajili ya zao la nyanya; miche hii ya nyanya imepakiwa kwenye magunia yaliyojazwa udongo.

Hili ni shamba kubwa la zao la pilipili hoho, baada ya mavuno mkulima tayari amepakia zao hili kwenye magunia.

Hili ni shamba kubwa la vitunguu maji, shamba hili limestawi vizuri, shamba hili linatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji.

Hili ni shamba la kahawa. Mkulima yupo akivuna kahawa ambazo tayari zimekomaa. Shamba hili limestawi vizuri na mkulima anafurahia maendeleo ya shamba lake.

Shamba kubwa la mipapai. Shamba hili ni la kisasa. Mfumo wa umwagiliaji unatumika kwa ajili ya kumwagilia miti ya mipapai. Mapapai ni yenye mbegu fupi na yamemea vizuri.

Hili ni shamba la zao la viazi vitamu. Viazi baada ya mavuno vimepangwa kwenye makontena tayari kwa kupelekwa sokoni na kwa watumiaji.

Hili ni shmba la zao la hoho, hoho hizi zimestawi vizuri mkulima baada ya mavuno amepakia roho hizi kwenye vyombo vya plastiki.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili linatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji. Shamba hili lina miche iliyostawi kwa ubora.

Hili ni shamba la kisasa, shamba hili linamazao mchanganyiko hapa mazao ya aina mbalimbali, yamestawi vizuri.

Hili nishamba kwa ajili ya zao la papai, miti ya mipapai iliyopandwa kwa mistari, tayari imetoa mapapai yaliyobora.

Hili ni shamba dogo la zao la ndizi. Ndizi zilizo katika hali ya ubora inaonekana katika migomba hii.

Wakulima wamekusanyika kwa pamoja kwa ajili ya upandaji wa miche, wakulima hawa wanaonyesha hali ya kufanya kazi kwa kushirikiana.

Hili ni shamba la kisasa. Shamba hili linatumia magunia yakijazwa udongo kwa ajili ya upandwaji wa miche; nyanya zimestawi vizuri.

Hili ni shamba dogo shamba hili lina mazao mchanganyiko, mazao yamestawi vizuri na tayari kwa matumizi.

Hili ni shamba dogo kwa ajili ya uoteshaji wa miche ya miche, miti hii ipo katika hatua za ukuaji ikiwa katika mfumo wa umwagiliaji.

Wakulima wapo katika hatua za kuandaa shamba, mashine maalumu wanaitumia kwa ajili ya kurahisisha uandaaji wa shamba hili.

Hili ni shamba kubwa la papai miti ya mipapai imestawi iliyopandwa kwa kuachiana nafasi tayari kutoa mapapai yaliyo na ubora.

Hili ni shamba kubwa kwa ajili ya mazao. Shamba hili lina mifumo ya umwagiliaji, ambapo mabomba yamepita juu ya kila kitalu kwa ajili ya kumwagilia miche.

Hili ni shamba kubwa la zao la nyanya. Wakulima wapo wakijadiliana kuhusiana na ubora wa nyanya zinazopatikana katika shamba lao.

Hili ni shamba kubwa la mashine. Wakulima wa zao la mahindi wapo katika hatua ya uvunaji, mahindi yapo tayari na yamekomaa vizuri.

Hili ni shamba kubwa la viazi vitamu wakulima baada ya kuvuna viazi vitamu, tayari wamevikusanya kwa pamoja na kuanza kuvipakia kwenye vyombo vya plastiki.

Wakulima wa zao la parachichi baada ya mavuno tayari wapo katika hatua za upakiaji wa parachichi hizi kwenye vyombo vya plastiki.

Hili ni shamba kubwa la zao la nyanya, mkulima yupo akikagua maendeleo ya nyanya, nyanya zimestawi vizuri na ni bora.

Hili ni shamba dogo, shamba hili lina miche inayoanza kukua miti hii ipo katika ubora na yenye kumea vizuri.

Hii ni mashine ya kisasa kwa ajili ya ukuzaji wa mimea. Mashine hizi hazitumii udongo bali hutumia majimaji ya virutubisho. Watoa huduma wapo wakihudumia mazao haya.

Hii ni mashine ndogo ya kisasa kwa ajili ya uchimbaji wa shamba, mkulima yupo akichimbua mashimo kwa ajili ya upandaji.

Hili ni shamba dogo, shamba hili linahudumiwa na mashine ya kisasa, mashine hii uhakikisha miche ya mazao inakua katika hali ya ubora.

Hili ni eneo la kisasa ambapo mimea hukuzwa. Eneo hili linatatumia mashine za kisasa kwa ajili ya uangalizi wa mimea hii.

Hii ni mashine ya kisasa kwa ajili ya uandaaji wa shamba, mkulima anatumia mashine hii ili kurahisisha shughuli nzima ya uandaaji wa shamba.

Hii ni mashine ya kisasa, kwa ajili ya uandaaji na kuhudumia shamba, wakulima hutumia mashine hii kwa ajili ya uandaaji wa shamba.

Hii ni mashine ya kisasa kwa ajili ya ukuzaji wa mimea, mimea ipo bora na yenye ukuaji mzuri.

Hili ni shamba kubwa kwa ajili ya mazao mbalimbali, shamba hili linatumia mashine ya kisasa kwa ajili ya uandaaji wa shamba.

Hii ni mashine ya kisasa, kwa ajili ya ukuzaji na uoteshaji wa mimea. Mashine hii hutumika kwa ajili ya kilimo cha kisasa na husaidia mazao kukua ndani ya muda mfupi.

Hili ni trekta la kisasa mkulima anaendesha trekta hili kwa ajili ya kuandaa shamba lake kwa kutumia mashin, hii mkulima ana uhakika wa kuandaa shamba kwa muda mfupi.

Hizi ni mashine za kisasa, mashine hizi zinahudumia mimea na kuhakikisha mimea inapata madawa kwa ajili ya ukuaji bora.

Hii ni mashine ya kisasa, wakulima hutumia mashine hii kwa ajili ya uandaji wa shamba. Mashine hii hurahisisha shughuli nzima za uandaaji wa shamba.

Hii ni mashine ya kisasa kwa ajili ya kukuzia mimea. Mashine hii hutumika ili kurahisisha upandaji na ukuzaji wa mimea.

Hii ni mashine ya kisasa, mashine hii ambayo hupunguza nyasi zilizopo shambani, wakulima hutumia mashine hii kwa ajili ya shughuli nzima ya uwandaji wa shamba.

Shamba kubwa la kisasa. Miche ambayo inastawi ipo ikihudumiwa na mashine ya kisasa ya umwagiliaji. Miche hii inastawi vizuri kwa sababu inapata maji ya kutosha.

Hili shamba kubwa, shamba hili linaandaliwa na mashine ya kisasa, wakulima wakitumia trekta hili kwa ajili ya uandaaji na upandaji wa mazao shambani.

Hii ni mashine ya kisasa kwa ajili ya upandaji wa mazao, wakulima hutumia mashine hizi kwa ajili ya kufanya kazi kuwa rahisi.

Hili ni trekta la kisasa trekta hili liko katika hatua za uandaji wa shamba wakulima ufaidika na mda mfupi wanaoutumia kwaajili ya kuandaa shamba.

Hii ni mashine ya kisasa, mashine hii hutumiwa na wakulima kwa ajili ya kurahisisha zoezi zima la uandaaji wa shamba.

Hii ni mashine ndogo ya kisasa, kwa ajili ya uandaaji wa shamba. Mkulima hutumia mashine hii, ili kurahisisha matumizi na muda wa uandaaji wa shamba.

Hili ni shamba kubwa na la kisasa. Shamba hili linahudumiwa na mashine maalumu ambapo mashine hii hupulizia dawa pamoja na kutoa maji yenye virutubisho.

Hili ni shamba la kisasa,. Shamba hili linahudumiwa na mashine ya kisasa Mashine hii huhakikisha mimea imepata virutubisho pamoja na kinga.

Hii ni mashine ya kisasa kwa ajili ya ukataji wa majani. Mashine hii hutumiwa na wakulima ili kusawazisha shamba kuwa tayari kwa ajili ya upandaji.

Hii ni mashine ya kisasa ya kuandaa shamba, wakulima hutumia mashine hizi za kisasa ili kurahisisha shughuli nzima ya upandaji wa mazao.

Hii ni mashine ya kisasa kwa ajili ya usimamiaji wa shamba, mashine hii inahakikisha mimea ipo katika hali ya ubora na kudhibiti wadudu kwa kupulizia dawa.

Hizi ni mashine za kisasa kwa ajili ya uandaaji wa mashamba. Wakulima hutumia mashine hizi za kisasa ili kurahisisha shughuli nzima ya uandaaji wa mashamba.

Hii ni mashine ya kisasa kwa ajili ya ukuzaji wa mazao, mazao haya yanakuzwa kwa muda mfupi kwa kutumia teknolojia ya mwanga na majimaji ya virutubisho.

Hili ni shamba kubwa, shamba hili linaandaliwa na mashine ya kisasa kwa ajili ya upandaji, mkulima yupo akiendelea na harakati za upandaji.

Hii ni mashine ya kisasa kwa ajili ya uandaaji wa shamba. Wakulima hutumia mashine hii kwa ajili ya kuandaa shamba.

Hii ni mashine ya kisasa kwa ajili ya ukataji wa nyasi. Mashine hii hutumiwa na wakulima kwa ajili ya uandaaji wa shamba.

Hii ni mashine ya kisasa, trekta hili hutumika kwa ajili ya kuandaa na kupanda mazao shambani, wakulima hutumia matrekta haya kwa ajili ya kurahisisha zoezi zima la upandaji.

Hili ni bwawa dogo kwa ajili ya ufugaji wa samaki, bwawa hili hufuga samaki wa aina mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya kula au biashara.

Hiki ni chombo cha kisasa. Chombo hiki hutumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki wa mapambo. Samaki wenye rangi za kuvutia wanapatikana katika chombo hiki.

Haya ni mabwawa kwa ajili ya ufugaji wa samaki, samaki wa aina tofauti tofauti wanafugwa katika mabwawa haya madogo.

Hiki ni chombo maalumu kwa ajili ya ufugaji wa samaki wa mapambo. Samaki wenye rangi za kuvutia wanaonekana katika chombo hiki.

Hivi ni vyombo maalumu vya vioo, vyombo hivi ni kwa ajili ya ufugaji wa samaki wa mapambo. Samaki wa aina mbalimbali wenye rangi nzuri za kupendeza wanapatikana katika vyombo hivi.

Hili ni eneo la ufugaji wa samaki wa kisasa, vyumba vilivyotenganishwa na mbao, vipo na samaki wa aina tofautitofauti.

Hiki ni chombo maalumu kwa ajili ya ufugaji wa samaki wa mapambo. Samaki wenye rangi tofautitofauti na za kupendeza wapo katika eneo hili.

Hili ni bwawa dogo kwa ajili ya ufugaji wa samaki, samaki wa aina tofautitofauti wanapatikana katika bwawa hili dogo.

Hiki ni chombo cha kisasa, chombo hiki kinatumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki wa mapambo, samaki mkubwa mwenye rangi nyekundu ya kuvutia anapatikana katika chombo hiki.

Hili ni soko kwa ajili ya uuzaji wa nafaka, nafaka za aina mbalimbali zinapatikana katika soko hili dogo, kama vile mahindi, maharage na karanga.

Hili ni shamba kubwa la zao la mahindi, mahindi yanayotumika kwa ajili ya chakula, mahindi haya yapo tayari kwa ajili ya uvunwaji.

Hili ni eneo lenye milima mikubwa. Watalii wapo katika milima hii, ambapo kuna miti midogomidogo pamoja na njia kwa ajili ya watalii hawa.

Hili ni shamba dogo kwa ajili ya uoteshaji wa miche ya miti. Mkulima yuko akimwagilia miche hii, kuhakikisha inakua katika hali ya ubora.

Hili ni daraja dogo la miti. Daraja hili lipo katika msitu mkubwa, mto mdogo umekatisha katika msitu huu.

Hili ni shamba kubwa kwa ajili ya upandaji wa miche ya miti, mtoa huduma yupo tayari akihudumia miche hii ya miti.

Hili ni eneo la pori. Pori hili lina miti mikubwa, mto umekatisha katikati ya pori hili, mawe madogomadogo yapo katika mto huu.

Mdau wa mazingira, yupo katika hatua za upandaji miti. Miti hii husaidia hali nzuri ya hewa na kuondosha mmomonyoko wa ardhi.

Hili ni shamba dogo kwa ajili ya miti, miche ya miti ya aina mbalimbali ipo imestawi na mtoa huduma yupo akiihudumia miti hiyo.

Hili ni shamba kwa ajili ya ukuzaji wa miche ya miti. Miti ya aina mbalimbali inapatikana katika eneo hili.

Hili ni pori kubwa lenye msitu wenye miti ilio na uoto wa kijani. Katika pori hili kuna bwawa ambalo lipo katikati ya miti hii.

Hili ni eneo la msitu, msitu wenye mandhari nzuri yenye kuvutia. Daraja kwa ajili ya kivuko, mto mdogo umekatisha katika msitu huu.

Hili ni shamba dogo kwa ajili ya upandaji wa miche ya miti, miti ya aina mbalimbali imestawi katika eneo hili.

Hili ni shamba dogo kwa ajili ya ukuzaji wa mimea. Hapa kuna mfumo ambao hauhitaji udongo, bali hutumia majimaji ya virutubisho, kwa ajili ya kukuza mimea hii.

Hili ni shamba la kisasa kwaajili ya ukuzaji wa mimea. Mimea uhudumiwa kwa kulishwa virutubisho kwa njia ya mipira.

Hiki ni kilimo cha kisasa, kilimo hiki hakihitaji udongo kwa ajili ya kukuza mimea bali hutumia majimaji ya virutubisho.

Hiki ni kilimo cha kisasa kisichotumia udongo. Mimea hukuzwa kwa kupitishiwa majimaji ya rutuba. Mimea katika kilimo hiki cha kisasa hukua kwa haraka.

Hiki ni kilimo cha kisasa, kilimo hiki hutumia mabomba maalumu kwa ajili ya kukuza mimea. Mabomba haya hupitisha maji yenye virutubisho.

Hiki ni kilimo cha kisasa, kilimo hiki hakihitajii matuzi ya udongo bali hutumia maji maji yenye virutubisho.

Shamba la kisasa shamba hili hutumia majimaji yenye virutubisho kwa ajili ya kukuza mimea, haitajiki udongo katika shamba hili la kisasa.

Hiki ni chombo maalumu kilicho na maji yenye virutubisho, mimea huwekwa katika chombo hiki kwa ajili ya ukuaji.

Hili ni shamba dogo la kisasa, shamba hili hutumia majimaji yenye virutubisho, kwa ajili ya kukuza mimea. Udongo hauhitajiki katika shamba hili la kisasa.

Hili ni shamba la kisasa shamba hili limekuza mmea aina mbalimbali, shamba hili halihitaji matumizi ya udongo bali hutumia virutubisho majimaji kwenye mabomba haya maalumu.

Hili ni shamba la kisasa, shamba hili halihitaji matumizi ya udongo, bali mimea kukua kupitia maji maji ya virutubisho.

Hiki ni kilimo cha kisasa cha mbogamboga. Kilimo hiki hutumia mabomba maalumu kwa ajili ya kukuza mbogamboga hizi. Mabomba haya hupitisha maji yenye virutubisho kwa ajili ya kukuza mbogamboga hizi.

Hili ni shamba la kisasa, shamba hili hukuza mimea kwa kutumia mabomba maalumu yaliyopitishwa maji yenye virutubisho, haihitajiki udongo katika kilimo hiki.

Hili ni shamba dogo kwa ajili ya kilimo cha kisasa kisichotumia udongo. Kilimo hiki kinatumia mabomba maalumu yanayopitishwa majimaji ya virutubisho.

Hiki ni kilimo cha kisasa kisichohitaji udongo, kilimo hiki hutumia majimaji ya virutubisho kwa ajili ya kukuza mimea.

Hili ni shamba la kisasa, shamba hili huotesha mimea kwa kutumia majimaji yenye virutubisho, shamba hili halihitaji udongo. Mtoa huduma yupo tayari akikagua mimea.

Hili ni shamba kubwa la kisasa, shamba hili hukuza mimea kwa kutumia mabomba maalumu yanayopitishwa majimaji yenye virutubisho, shamba hili la kisasa halihitaji matumizi ya udongo.

Hili ni shamba dogo la kisasa. Shamba hili linatumia mabomba maalumu. Mabomba haya hupitisha majimaji ya virutubisho, kwa ajili ya kukuza mimea hii. Mkulima yupo akinyunyizia maji kwenye mabomba haya.

Hili ni shamba la kisasa, shamba hili hutumia mabomba maalumu, mabomba haya hupitishwa maji yenye virutubisho kwa ajili ya kukuzia mimea, shamba hili halihitaji matumizi ya udongo.

Hili ni shamba dogo la kisasa. Shamba hili hutumia mabomba maalumu, yanayopitisha majimaji yenye virutubisho kwa ajili ya ukuzaji wa mimea. Shamba hili halihitaji matumizi ya udongo.

Hili ni shamba la kisasa kwa ajili ya kukuza mimea, shamba hili lina mimea inayo kuwa kwa njia ya majimaji na virutubisho, shamba hili halihitaji udongo.

Hili ni shamba dogo la kisasa. Shamba hili hutumia mabomba maalumu yanayopitisha majimaji yenye virutubisho kwa ajili ya kukuza mimea hii; kilimo hiki hakihitaji matumizi ya udongo.

Hili ni shamba la kisasa. Shamba hili hutumia mabomba maalumu yanayopitisha majimaji ya virutubisho kwa ajili ya kukuza mimea ya aina mbalimbali.

Hili ni shamba la kisasa shamba hili hutumia mabomba maalumu, yenye kupitishwa majimaji ya virutubisho kwa ajili ya kukuza mimea, kilimo hiki cha kisasa hakihitaji matumizi ya udongo.

Hiki ni kilimo cha kisasa, kilimo hiki hutumia mabomba maalumu yanayopitisha majimaji yenye virutubisho, kilimo hiki hakihitaji matumizi ya udongo.

Hili ni shamba la kisasa, shamba hili hutumia mabomba maalumu kwa ajili ya kupitisha majimaji ya virutubisho ilikukuza mimea.

Hiki ni kilimo cha kisasa. Kilimo hiki hutumia maji yenye virutubisho yanayopita kwenye mabomba maalumu kwa ajili ya kukuzia mimea. Mimea inakua kwa haraka.

Hili ni shamba dogo la kisasa. Shamba hili hutumia mabomba maalumu kwa ajili ya kupitisha virutubisho vya majimaji. Shamba hili halihitaji udongo.

Hili ni shamba la kisasa kwa ajili ya ukuzaji wa mimea. Shamba hili linatumia mabomba maalumu yanayopitisha majimaji ya virutubisho kwa ajili ya kukuza mimea hii.

Hiki ni kilimo cha kisasa kilimo hiki hakitumii udongo bali kina tumia majimaji yenye rotuba. Hii ni mimea iliyowekwa kwenye ndoo za plastiki zenye maji maji ya rotuba.

Hili ni shamba la kisasa, shamba hili hukuza mimea kwa kutumia vyombo maalumu. Vyombo hivi hupitishiwa maji yenye virutubisho kwa ajili ya kukuza mimea.

Hili ni eneo ambapo kilimo cha kisasa cha mimea kwa kutumia mabomba maalumu kinaendelea hapa, kuna mimea ambayo hutoa maji maji ya virutubisho.

Hiki ni kiwanda kikubwa kwa ajili ya uandaaji wa zao la parachichi. Parachichi zipo tayari kwa ajili ya kupakiwa kwenye maboksi.

Hiki ni kilimo cha vitunguu maji mkulima baada ya mavuno amekusanya vitunguu maji sehemu moja kwa ajili ya kuwahudumia wateja.

Hili ni shamba kubwa la zao la mahindi. Mahindi ambayo yapo katika hatua za ukuaji ni yenye kustawi vizuri.

Hili ni banda kubwa kwa ajili ya ufugaji wa kuku wa mayai kuku hawa ni wenye afya bora, na wako tayari kwa ajili ya kutaga mayai mengi.

Hili ni zizi kubwa, kwa ajili ya ufugaji wa ng’ombe wa nyama au maziwa, ng’ombe katika zizi hili ni wenye afya bora tayari kwa matumizi.

Hiki ni kilimo cha mimea, wakulima wapo katika harakati ya kuchukua mimea hii na kwenda kuipeleka sehemu sahihi.

Hili ni shamba kubwa la zao la mboga mboga, mboga mboga hizo zimestawi vizuri tayari kwa kuvunwa, mkulima anafaidika na zao hili.

Hili ni shamba kubwa la kisasa shamba hili linalimwa mazao ya mbogamboga mazao, yanaonekana yaliostawi vizuri.

Wakulima wapo katika shamba kubwa, kwa ajili ya kupalilia nyasi kwenye mazao yao. Mazao haya yamestawi vizuri.

Hili ni zizi kubwa kwa ajili ya ufugaji wa ng'ombe wa nyama au maziwa, ng'ombe ni wenye afya bora tayari kwa matumizi ya nyama au maziwa.

Hili ni zao la nyanya, nyanya hizi baada ya kuvunwa, tayari zipo kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kupakiwa kwenye vifurushi vya plastiki.

Hili ni shamba kubwa kwa ajili ya zao la mboga, shamba hili limestawi vizuri, shamba hili lipo tayari kwa ajili ya uvunwaji wa mazao.

Hili ni mshamba kubwa kwa ajili ya zao la mboga mboga. Mboga mboga zilizokuwa bora na zimestawi zinapatikana katika shamba hili.

Hii ni mashine ya kisasa kwa ajili ya uandaaji wa shamba, mashine hii hutumika kwa ajili ya kuandaa shamba, ambapo hurahisisha muda utakaotumika kuandaa shamba.

Wakulima wa zao la mbogamboga wapo wakihudumia mbogamboga hizi kuhakikisha inakua bora kwa afya ya watumiaji.

Hili ni shamba kubwa, kwa ajili ya upandwaji wa miche ya nyanya. Mkulima yupo akihudumia miche hii, kuhakikisha inastawi katika hali ya usalama.

Wakulima wa zao la vitunguu maji, baada ya kuvuna vitunguu hivi tayari wanavipakia kwenye magunia kwa ajili ya kupeleka sokoni.

Hili ni zizi kubwa kwa ajili ya ufugaji wa ng’ombe wa maziwa ng’ombe hawa ni wenye afya bora, tayari kwa matumizi.

Hiki ni kilimo cha kisasa cha zao la uyoga; uyoga umestawi vizuri na tayari kwa matumizi ya mlaji.

Hili ni shamba kwa ajili ya zao la uyoga, uyoga uliostawi na tayari kwa mavuno, upo katika hali ya ubora tayari kwa kuelekezwa sokoni.

Wakulima wa zao la vitunguu maji wamekusanya vitunguu maji sehemu moja, baada ya mavuno wakijiandaa kuvipakia na kuvipeleka sokoni.

Hili ni zizi kubwa na la kisasa, zizi hili linafuga ng'ombe kwa ajili ya maziwa pamoja na nyama, ng'ombe wanaopatikana hapa ni wenye afya bora.

Hili ni zao la vitunguu maji, mkulima baada ya mavuno ameweka vitunguu hivi katika eneo moja, tayari kwa kuvipakia kwenye magunia.

Hili ni shamba kubwa la zao la mpunga, mashine ya kisasa ipo katika hatua za uvunaji wa mpunga huo, wakulima hutumia mashine hizi kurahisisha shughuli nzima za uvunaji.

Hili ni shamba kubwa, shamba hili linatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji. Mabomba yaliyopita kwenye vitalu yapo kwa ajili ya kumwagilia mazao.

Hili ni shamba kubwa ambalo linatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, mabomba yaliyopita juu ya kitalu, tayari yana matundu madogo madogo kuwezesha umwagiliaji.

Hili ni shamba dogo, mkulima yupo akimwagilia shamba lake kwa kutumia mpira wa maji, mimea imestawi vizuri.

Hili ni shamba kwa ajili ya mazao mbalimbali, shamba hili linatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji mfumo huu ni mabomba madogo madogo yanayopita kwenye michezo hii kwa ajili ya umwagiliaji.

Hili ni shamba kubwa la maharage, shamba hili linaumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji. Mabomba madogo yaliyopita katikati ya mazao hayo yapo kwa ajili ya kumwagilia.

Hili ni shamba kubwa la mahindi; shamba hili linatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, ambapo bomba kubwa lililotobolewa matundu madogo madogo linaendelea na umwagiliaji wa shamba.

Hili ni shamba kubwa la mbogamboga, shamba hili linatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ambapo mabomba madogo madogo yamekatisha katika mimea hii.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili linatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, ambapo bomba kubwa la nguo limetobolewa matundu madogomadogo, hivyo kurahisisha shughuli za umwagiliaji.

Hili shamba kubwa linatumia kilimo cha kisasa cha umwagiliaji. Mabomba madogomadogo yamekatisha katika kila kitalu. Mabomba haya yametobolewa matundu madogomadogo kwa ajili ya kumwagilia shamba.

Hili ni shamba kubwa la mazao mitaro iliyochimbwa kati ya tuta na tuta ipo kwa ajili ya umwagiliaji wa mazao haya.

Hili ni eneo lenye mandhari ya kuvutia, eneo hili kuna mto mkubwa uliokatisha katikati ya safu ya milima midogomidogo.

Hili ni eneo lenye mandhari ya kuvutia, eneo hili lina miti midogo midogo, pamoja na mto mkubwa wenye miamba ya mawe uliokatisha kwenye eneo hili.

Hili ni eneo lililopita barabara pamoja na milima mikubwa. Eneo hili kuna uoto wa kijani wa asili pamoja na miti michache.

Hili ni eneo kubwa lenye mandhari ya kuvutia. Katika eneo hili kuna miti yenye uoto wa kijani iliyokuwa michache, pamoja na ardhi ambayo haina nyasi.

Hili ni eneo lenye uwanda mpana. Eneo hili lina majani madogomadogo, eneo hili lina vichaka vidogo pamoja na mto uliokatisha katika eneo hili.

Pori lenye uwanda wenye mandhari nzuri. Pori hili ni lenye vichaka vidogovidogo, mto mkubwa umekatisha katikati ya pori hili.

Uwanda mkubwa uwanda huu una milima na mabonde barabara iliyo katisha katikati ya mlima, ni ndogo uoto wa kijani wa asili upo katika milima hii.

Hili ni eneo la msitu. Eneo hili lina miti mikubwa pamoja na mto mkubwa uliopita katikati ya msitu huu.

Hili ni eneo la ziwa lenye mandhari nzuri yakuvutia. Hapa kuna mitumbwi midogo midogo kwa ajili ya uvuaji wa samaki.

Huu ni uwanda wenye milima na mabonde, huku kukiwa na mashamba. Eneo hili lina miti michache pamoja na uoto wa asili wa kijani.

Hili ni eneo la pori. Pori hili lina miti michache pamoja na uoto wa kijani wa asili, eneo hili ni kwa ajili ya mimea tofautitofauti.

Hili ni eneo lenye muinuko na milima, barabara ya vumbi inaonekana kwa mbali katika eneo hili, huku wingu jeusi likiwa limetanda.

Huu ni uwamba mpana uwamba huu una miti iliyo michache pamoja na makazi ya watu yakionekana katika eneo hili .

Hii ni hifadhi ya wanyamapori, wanyama mbalimbali, wanaonekana katika hifadhi hii hapa kuna Suala pamoja na mlima mkubwa.

Huu ni uwanda mpana wa tambarare, uwanda huu una miti michache pamoja na nyasi ndogondogo.

Hili ni eneo lenye mandhari ya kuvutia. Eneo hili barabara ya udongo imekatisha, miti ni michache, jua linaonekana likizama katika eneo hili.

Huu ni uwanda mkubwa wenye mandhari ya kuvutia, mto mkubwa uliokatisha katikati ya vilima vidogovidogo vyenye uoto wa kijani wa asili.

Hii ni barabara ndogo ya vumbi, iliyokatisha katikati ya miti mingi. Eneo hili lina mandhari ya kuvutia.

Barabara ya udongo iliyo katisha katikati ya pori lenye miti michache, mbele kuna miamba pamoja na milima.

Hili ni eneo lenye mandhari ya kuvutia, eneo hili lina miti michache pamoja na safu za milima, mto mdogo umekatisha katika eneo hili.

Hii ni hifadhi ya wanyama pori twiga na pundamilia wapo katika hifadhi hii, hifadhi hii yenye mandhari nzuri na ya kuvutia.

Hili no eneo lenye mandhari ya kuvutia, miti imestawi vizuri pamoja na ziwa kubwa, katikati ya hili ziwa kuna kisiwa.

Huu ni uwanba mkubwa, uwanba huu una miti michache pamoja na nyasi zilizokauka. Eneo hili lina mandhari ya kuvutia.

Njia ndefu ya udongo inapita katikati ya mandhari ya milima mikubwa. Mandhari haya yanaonekana kama jangwa ikiwa na miti michache.

Hili ni eneo lenye mandhari ya kuvutia. Eneo hili lina mawe pamoja na uoto wa asili, nyasi fupi pamoja na miti ya maua inaonekana eneo hili.

Hili ni banda dogo, kwa ajili ya ufugaji wa mbuzi, mbuzi ni wenye afya njema, mufugaji upo katika hatua ya ulishaji wa mbuzi hawa.

Hili ni zizi kwa ajili ya ufugaji wa mbuzi, mbuzi wanaonekana ni wenye afya njema na tayari kwa ajili ya nyama au maziwa.

Hili ni eneo la pori dogo kwa ajili ya ufugaji wa nyuki. Wakulima wapo tayari kwa ajili ya uvunaji wa asali kutoka katika mizinga hii.

Hili ni zizi kwa ajili ya ufungaji wa ng'ombe. Ng'ombe wa kisasa wanapatikana katika zizi hili. Ng'ombe ni wenye afya bora.

Hili ni eneo lenye mandhari nzuri kwa ajili ya ufugaji wa bata. Eneo hili lina bwawa dogo kwa ajili ya bata hawa.

Hili ni eneo la ufugaji wa kuku, kuku wenye afya bora wanaonekana katika eneo hili, kuku hawa ni kwa ajili ya nyama au mayai.

Hili ni banda la kuku. Kuku hawa ni kwa ajili ya mayai pamoja na nyama. Mtoa huduma akikagua maendeleo ya kuku hawa.

Hili ni eneo la ufugaji wa bata, mfugaji yupo akihudumia bata na kuhakikisha wanapata chakula cha kutosha.

Kabati inayooneaha vifurushi mbalimbali vya mbegu za maua na mimea, kifurushi kimojawapo kina mbegu za maua ya rangi ya zambarau.

Hizi ni mbegu mbalimbali, mbegu hizi zimehifadhiwa kwenye pakiti tayari kwa kutumiwa ambapo hapa kuna mbegu za mazao tofauti tofauti.

Hili ni shamba la kisasa kwa ajili ya ukuzishaji wa miche. Miche mbalimbali iliyopangwa kwenye vyungu vya plastiki ipo katika hatua nzuri ya ukuaji.

Hii ni mbegu bora, mbegu hii ni ya zao la kabichi uhakikisha zao la kabichi linahimili hali ya hewa mbaya pamoja na kutoa mazao kwa muda mfupi.

Hivi ni vifurushi vya mbegu za mazao vifurushi hivi vina mbegu za mazao ya aina mbalimbali, hapa kuna mbegu kwa ajili ya mchicha pia kuna mbegu kwa ajili ya kabichi.

Hizi ni mbegu za kisasa kwa ajili ya zao la mchicha, mbegu hizi hutoa mazao yaliyo mengi na kudhibiti magonjwa.

Hizi ni mbegu kwa ajili ya mazao mbalimbali, mbegu hizi zimefungashwa kwenye vifuko vya plastiki. Hapa kuna mbegu kwa ajili ya mchicha, pilipili hoho, karoti.

Hizi ni mbegu za aina mbalimbali kwa ajili ya kilimo. Mbegu hizi hutumiwa na wakulima kuhakikisha wanapata mazao bora.

Hii ni miche ya kisasa, miche hii ipo katika vyombo maalumu vilivyojazwa udongo, miche hii imestawi vizuri.

Hili ni duka dogo kwa ajili ya uuzaji wa mbegu mbalimbali za kilimo. Mtoa huduma yupo tayari kwa ajili ya kuhudumia wakulima.

Hii ni mbegu kwa ajili ya zao la sukuma wiki, mbegu hizi huhakikisha mazao yanayopatikana ni ya muda mfupi na pia yanahimili wadudu.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili limeotesha mazao yaliyostawi vizuri, tayari kwa matumizi.

Hizi ni mbegu kwa ajili ya mazao tofauti tofauti, hapa kunambegu za nyanya pamoja na pilipili hoho.

Hili ni duka kwa ajili ya uuzaji wa mbegu za mazao mbalimbali, mtoa huduma yupo tayari kwa ajili ya kuhudumia wakulima.

Hizi ni mbegu kwa ajili ya mazao mbalimbali, mbegu hizi zimepakiwa kwenye vifurushi vya plastiki, hapa kuna mbegu za: bamia, kabichi na mchicha.

Hizi ni mbegu mbalimbali, zilizofungwa kwenye pakiti. Mbegu hizi ni kwa ajili ya mazao kama vile; bamia, pilipili pamoja na maharage.

Hii ni mbegu ya kisasa, kwa ajili ya zao la kabichi. Mbegu hii ni bora na huhakikisha mavuno yanapatikana kwa wingi.

hizi ni mbegu za kisasa kwaajili ya kilimo cha maharage pamoja na mahindi, mbegu hizi ni za kisasa na uhimili hali mbaya ya mazingira na uhakikisha mazao kwa wingi

Hii ni mbegu ya kisasa kwa ajili ya zao la nyanya. Mbegu hii huhimili mazingira mabaya ya hali ya hewa, pamoja na kusaidia ukuaji wa nyanya kwa muda mfupi.

Hili ni shamba kubwa kwa ajili ya mbegu za mazao, mbegu hizi hupandwa kwenye vyombo vya plastiki na zenye kustawi vizuri.

Hizi ni mbegu kwa ajili ya zao la kabichi. Mbegu hizi ni bora kwenye kuhimili mazingira mabaya pamoja na wadudu waharibifu. Mkulima hupata mazao baada ya muda mfupi.

Hili ni eneo la ufugaji wa mbwa wa kisasa, mbwa wenye afya nzuri wapo katika eneo hili.

Hili ni eneo ambapo chanjo za mbwa zinatolewa, daktari wa mifugo yupo tayari kwa ajili ya kumhudumia mbwa.

Hili ni banda dogo, kwa ajili ya ufugaji wa mbwa wa kisasa. Mbwa mwenye afya bora yupo katika mazingira safi.

Hii ni hospitali kwa ajili ya kutibu wanyama, madaktari wapo katika hatua za awali za kumtibu mbwa na kuhakikisha afya yake inakuwa bora.

Hili ni eneo ambapo mbwa wa kisasa wanafugwa. Mfugaji yupo akihudumia mbwa hawa na mbwa wanaonekana ni wenye afya bora.

Haya ni mabanda madogo ya kisasa kwa ajili ya ufugaji wa mbwa. Mabanda haya ni yenye mazingira mazuri, kuhakikisha afya za mbwa.

Hili ni banda dogo kwa ajili ya ufugaji wa mbwa wa kisasa, katika banda hili mbwa anapata makazi pamoja na chakula chake katika hali ya usafi.

Hili ni eneo kwa ajili ya utoaji chanjo ya wanyama. Mbwa wapo katika hatua za kupata chanjo kutoka kwa madaktari wa mifugo.

Hili ni banda dogo kwa ajili ya ufugaji wa mbwa wa kisasa. Mbwa ni wenye afya njema katika eneo hili, na mazingira ni safi na salama.

Hili ni banda kwa ajili ya ufugaji wa mbwa wa kisasa banda hili ni kubwa na nzuri lenye mazingira na safi.

Hili ni banda dongo la kisasa kwa ajili ya ufugaji wa mbwa. Banda hili lina mazingira yaliyo mazuri, hupelekea afya bora kwa mbwa kufugwa eneo hili.

Hili ni banda dogo kwa ajili ya ufugaji wa mbwa wa kisasa, mbwa yupo anapata chakula mazingira ni bora.

Nyoka mkubwa ambaye yupo kwenye mwamba nyoka huyu ni hatari na mwenye sumu kali hapa ni kwenye hifadhi ya wanyamapori

Hawa ni vibiko wanyama hawa wanapatikana katika hifadhi za wanyama, viboko hawa wapo katika bwawa.

Huyu ni tembo ambaye anapatikana katika pori dogo, ndani ya pori hili kuna watalii ambao wanatizama wanyama hawa, tembo anakula majani.

Hii ni hifadhi ya wanyamapori. Hifadhi hii ina mazingira ya kuvutia. Watalii wapo wakiangalia wanyama hawa.